Banda lipo ndani ya jengo limepangwa kwa usahihi na vifungashio vya mbele, hii inahakikisha mbegu zinahifadhiwa salamu na kwa utaratibu zikibaki na ubora wake kwa kupanda.

Mfanyabiashara anamwelezea kwa umakini mkulima kuhusu dawa na mbolea zilizopo katika duka lake. Hii inawasaidia wakulima kupata maarifa sahihi ya matumizi ya pembejeo na kuongeza tija shambani.

Kifaa cha kubebea mizigo kinaendeshwa na mfanyakazi mmoja huku kukisaidia kusogeza magunia makubwa ndani ya jengo bila kuwaharibu bidhaa nyingine, hii inachangia usalama wa bidhaa na kuongeza ufanisi wa kazi ndani ya kale.

Kifurushi cha dawa kina picha kubwa ya ng'ombe huku ikitoa maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee, maelezo haya huwasaidiana wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifungashio chenye ujazo wa kilogramu moja kinaonyesha picha ya vifaranga na kuku huku maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee ikionyeshwa kwa urahisi, maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi.

Kopo linapicha ya ng'ombe pamoja na maandishi ya maelezo ya dawa. Hii huwasaidia kutumia dawa kwa usahihi na kulinda afya ya mifugo.

Kifurushi cha dawa kilichotengenezwa na kampuni ya taarifa kinaonyesha picha ya ndege mbalimbali na maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee. Dawa hii husaidia kuzuia na kutibu kupe na viboto hivyo kuboresha afya ya ndege hao.

Chupa ya dawa ina picha za mifugo na maelezo ya utumiaji, na hivyo kusaidia wanyama kupata matibabu sahihi na kuzuia magonjwa.

Kifungashio cha dawa kimebebea picha ya ng'ombe na maandishi yanayovutia. Na hivyo kusaidia wakulima kuelewa utumiaji sahihi wa dawa kwa wanyama na kuzuia magonjwa.

Watu waliovalia sare rasmi wamesimama wakiwa na magunia ya mbolea, hii huwajengea wateja imani kuhusu uhalisia na weledi wa huduma wanazotoa.

Mwanamke mmoja, amesimama kwa tabasamu ndani ya duka lenye vifungashio vya mbegu nyingi, zilizopangwa vizuri katika rafu, hii hurahisisha upatikanaji wa pembejeo bora za kilimo kwa wakulima.

Chupa ya dawa ya kampuni ya "Flumethrin" ni kwa ajili ya wanyama wenye uzito mkubwa. Huku ikitoa maelezo ya matumizi maalumu kwa wanyama pekee. Maelezo haya huwasaidia wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kuepuka madhara kwa binadamu.

Kifungashio kina picha ya kondoo na mbuzi huku maandishi ya kuvutia yakiipamba yakatoa maelezo ya matumizi ya dawa hiyo kwa mifugo. Hii huwasaidia wafugaji kutumia dawa sahihi kwa usalama na ufanisi.

Vifungashio vingi vya mbegu, vyenye maandishi ya maelezo, vinavyowezesha wakulima kupata taarifa sahihi za mbegu, jambo linaloongeza uelewa wa kilimo na kuongeza kupata mazao bora.

Magunia ya mbolea ya vipimo tofauti yamepangwa kwa imara, jambo linalorahisisha upatikanaji na matumizi sahihi ya mbolea shambani na hivyo kuongeza tija ya mazao

Kifungashio cha dawa kimeandikwa maelezo muhimu ya matumizi na kipimo. Hii inawezesha wakulima na wafugaji kutumia dawa kwa usahihi na kupata matokeo bora.

Kifungashio cha dawa kimeandikwa maelezo muhimu ya matumizi na kipimo hii inawawezesha wakulima kutumia dawa kwa usahihi na kupata matokeo bora.

Mkulima anapakia karoti nyingi alizozivuna ndani ya magunia. Hii inarahisisha usafirishaji wa mazao na kuyaweka katika hali salama, na hivyo kumuongezea kipato sokoni.

Wakulima wanapanga viazi vitamu walivyo vivuna katika vyombo maalumu. Hii inahakikisha viazi vinabaki safi na ubora wa hali ya juu na kuepuka kuharibika kabla ya kupelekwa sokoni na hivyo kuongeza kipato kwa wakulima.

Wakulima wamekusanya viazi walivyo vuna na kuviweka kwa pamoja shambani, hii inasaidia kuhifadhi viazi kwa usalama na kuongeza thamani yake ya kibiashara.

Mkulima wa kike amesimama kwa utulivu na chombo kilichojaa kahawa alizozivuna shambani, hii inampa mkulima kipato kutokana na mauzo ya kahawa sokoni.

Wakulima wamesimama mbele ya mikungu ya ndizi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, hii inarahisisha utunzaji na usafirishaji wa ndizi kwa ufanisi na hivyo kuongeza thamani yao sokoni.

Mkulima wa kiume anavuna kahawa, zilizokomaa vizuri kutoka kwenye mti wake, mazao haya hutoa kipato kizuri na kuimarisha uchumi wa familia yake.

mkulima amezungukwa na mahindi mengi aliyoyavuna shambani, hii inatoa kipato kizuri na kusaidia katika biashara ya chakula.

Nyanya nyingi zimeanza kukomaa katika miti yake shambani katika shamba lenye rutuba. Hii hutoa lishe bora na ni zao lenye thamani kubwa katika soko la kibiashara na hivyo kumuongezea kipato mkulima.

Mkulima wa kiume anachunguza mahindi aliyoyavuna shambani na kuyapakia katika magunia. Hii husaidia kutunza ubora wa mazao kabla ya kupeleka masokoni, na hivyo kumuongezea kipato chake halali.

Wakulima wakike wanaokota kahawa zilizokusanywa na kuziweka katikka vyombo kwa mpangilio mzuri, ili kuhakikisha ubora wa mazao na kuongeza thamani yake sokoni.

Viazi vingi vimevunwa na kupangwa kwa mafungu katika shamba. Hii hurahisisha usafirishaji na uuzaji sokoni, na hivyo huongeza thamani ya mazao kwa mpangilio mzuri na kuwaongezea kipato wakulima.

Mkulima wa kiume amevuna pilipili nyingi shambani na kuziweka katika chombo maalumu, hii hurahisisha usafirishaji na kuuza sokoni na hivyo kuboresha hali ya uchumi wa mkulima.

Nyanya nyingi zimevunwa katika miti yake na kupakiwa kwa vyombo maalumu. Hii inarahisisha kuuza bidhaa kulingana na ubora na kuongeza faida ya mauzo, na hivyo kuwapatia kipato wakulima.

Mwanamke mmoja amesimama kwa utulivu katika shamba lenye migomba yenye ndizi nyingi , hii inasaidia kukagua afya ya mimea na kuhakikisha ndizi zinakuwa kwa ubora, na hivyo kuongeza faida ya mauzo.

Wakulima wengi wanapakia viazi vilivyovunwa shambani katika magunia. Hii husaidia kuhifadhi ubora wa mazao, na hivyo kuongeza thamani ya zao hili sokoni na kuweza kujipatia kipato.

Katika shamba kubwa mkulima anapima ukuaji wa mahindi yaliyokomaa kwa makini mkubwa; hii inahakikisha mavuno bora na kuzuia hasara katika uzalishaji, na hivyo kumwongezea kipato cha badae.

Wakulima wawili wanapakia karoti nyingi zilizovunwa shambani, hii huwasaidia kuhifadhi ubora wa mazao hayo kabla ya kupeleka sokoni na hivyo kuwaongezea kipato halali.

Wakulima wanavuna mahindi shambani kwa umakini. Hali hii inahakikisha mavuno mazuri na kuongeza kipato cha wakulima.

Mti umechanua na kutoa maua mengi yenye rangi angavu ili kuvutia wachavushaji na kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara na hivyo kuongeza thamani ya zao sokoni.

Karoti nyingi zimevunwa na kukusanywa katika eneo moja la shamba. Ili kutoa lishe bora, na ni zao lenye thamani kubwa katika soko la mazao ya biashara. Hii husaidia na kuleta kipato kwa wakulima.

Viazi vingi vimevunwa na kuwekwa katika magunia ndani ya shamba, hii huwasaidia wakulima kuhifadhi mazao yao kabla ya kupeleka sokoni na hivyo kuwaongezea uchumi na kipato.

Wakulima wanapakia nyanya walizozivuna shambani kwenye vyombo kwa uangalifu, ili kuhakikisha nyanya zinabaki safi na salama na kusaidia kuongeza thamani yao sokoni.

Miti mingi ina mapapai yaliyokomaa tayari kwa kuvunwa shambani. Hii hutoa lishe bora na ni zao lenye thamani kubwa katika soko la kibiashara na hivyo kuwapatia kipato wakulima.

Wakulima wanaokota majani ya chai na kuyaweka katika matenga, hii inahakikisha majani yanabaki safi na yanayoweza kusindika kwa urahisi na hivyo kuongeza thamani yake sokoni na kuongeza kipato chao.

Wakulima wanavuna maembe kutoka kwenye miti yao huku wakibadilishana mawazo, hii inakuza mshikamano miongoni mwa wakulima na kuboresha mbinu za kilimo na hivyo kuongeza mavuno na kipato chao.

Wakulima wengi wanakusanya viazi walivyovivuna na kuviweka kwenye magunia. Hii husaidia kuongeza kipato kupitia mauzo ya mazao yenye thamani sokoni.

Mkulima wa kiume anavuna vitunguu vingi vilivyoanza kukomaa katika shamba lake lenye rutuba, mazao haya hutoa kipato kizuri na kusaidia katika biashara ya chakula.

Viazi vingi vimevunwa na kupangwa katika mafungu shambani, hii inalinda viazi dhidi ya uharibifu na inarahisisha usafirishaji na hivyo kuongeza faida na kipato kwa wakulima.

Wakulima wengi wanaokota vitunda vidogo walivyovyuna na kuvipakia kwenye vyombo maalumu. Hii huwasaidia kuhifadhi mazao kabla ya kupeleka sokoni na hivyo kuwaongezea kipato.

Wakulima wa kike Wanachuma kahawa zilizokomaa katika miti yake kwa uangalifu .Hii kuwasaidia kupata mazao yenye ubora wa hali ya juu yanayoweza Kuuzwa sokoni na kuwapatia kipato.

Wakulima wa kike wanavuna nyanya nyingi zilizokomaa shambani, nyanya hizi zinaweza kuuzwa na kuongeza kipato cha wakulima ili kusaidia maisha yao ya kila siku.

Mkulima wa kiume anashirikiana na mtaalamu, akielezewa mbinu bora za kulima mazao. Hii inasaidia kuongeza mazao na kuhakikisha ubora wa nyanya zinazolimwa ili kukidhi viwango vya soko.

Wakulima wanachunguza viazi walivyovuna na kupakia katika magunia, wanahakikisha ubora wa mazao yao kabla ya kupeleka sokoni, jambo linaloongeza thamani na kuongeza kipato cha wakulima.

Nyanya zimeanza kukomaa katika miti yake shambani, hii huhakikisha mavuno na chakula safi na bora, jambo linaloongeza kipato cha mkulima.

Mkulima wa kike amepakia mananasi yaliyovunwa shambani kwenye gari kubwa, hii inarahisisha usafirishaji wa mazao kwenda sokoni na hivyo kumpatia mkulima soko kubwa na kipato zaidi.

Mkulima wa kike anachuma vitunda vya kahawa kwa uangalifu katika mti wake, jambo linaloongeza ubora wa mazao yake sokoni na hivyo kumpatia kipato.

Magunia yamejaa viazi vilivyovunwa shambani. Hii inahakikisha viazi vinahifadhiwa vizuri na vinaweza kuuzwa ili kuongeza kipato cha mkulima.

wakaguzi wanatembea ndani ya shamba wakiangalia ukuaji wa mimea, hii huboresha ubora wa mazao na kuongeza thamani yao sokoni na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Nyanya zimekomaa vizuri kwenye miti yake shambani. Nyanya zinazokomaa vizuri hutoa mazao bora yanayoweza kuuzwa na kuongeza kipato cha wakulima.

Mkulima amesimama karibu na matikiti maji aliyoyavuna shambani, jambo linaloongeza uthabiti wa mazao yake na kuchangia ukuaji wa uchumi wa familia yake.

Mahindi mengi yanavunwa kwa msaada wa trekta lililowekwa shambani, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji na kupata mazao mengi kwa wakati.

Mkulima wa kiume anavuna papai kwenye mti wake shambani, hii husaidia kupata mazao safi na yenye ubora wa hali ya juu kwa soko na hiyvo kumuongezea kipato.

Mkulima anaangalia kwa makini nyanya zilizokomaa kwenye miti yake, hii inasadia kubaini nyanya zinazofaa kuvunwa na kuongeza mavuno bora na kupunguza upotevu wa mazao.

Wakulima wamevuna viazi vitamu na kuvipakia katika vyombo maalumu shambani, ili kusaidia kuhifadhi ubora wa mazao, na hivyo kupunguza upotevu na kuongeza muda wa uhifadhi wa chakula.

Mimea imeaza kuota katika udongo wenye rutuba hii huashiria mwanzo mzuri wa mavuno ya baadaye, na hivyo kuongeza matumaini ya kupata chakula cha kutosha kwa jamii.

Wakulima wa kike wanakusanya viazi walivyovuna na kuviweka kwa pamoja shambani, ili kuongeza kipato kupitia mauzo ya mazao yenye thamani sokoni.

Mazao mengi kama karoti, vitunguu, na kabichi vimevunwa na kuwekwa katika chombo maalumu ndani ya shamba. Hii hurahisisha ukusanyaji na usafirishaji wa mazao sokoni na hivyo kuwaongezea kipato wakulima.

Mabomba mengi yamewekwa ndani ya shamba, ikisambaza maji kwenye mimea. Hii inahakikisha mimea inapata maji yanayohitajika hivyo kuongeza tija ya kilimo.

Mimea imekuwa na kustawi vizuri ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo, hii inahakikisha ukuaji bora wa mimea na mavuno ya uhakika.

Mkulima anaendesha trekta shambani huku akifanya kazi ya kuandaa shamba kwa ufanisi. Hii inaongeza uzalishaji wa shamba na kupunguza muda na nguvu zinazohitajika.

Trekta ina kifaa maalumu kilichounganishwa kinatumika kulima shamba kwa ufanisi, hii inarahisisha kazi ya kulima na kupunguza muda na juhudi zinazohitajika.

Mimea imepandwa ndani ya kifaa maalumu cha kisasa. Hii husaidia kuruhusu kilimo kufanyika bila kutegemea udongo, na hivyo kuongeza mavuno.

Kifaa kilichounganishwa kwenye trekta kinatumika kulima shamba kwa ufanisi, hii inarahisisha kazi ya mkulima na kupunguza mda na juhudi zinazohitajika.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kinaendeshwa na m kulima, huku kikichimba udongo na kuandaa shamba kwa ajili ya kupanda mbegu, hii hupanua uzalishaji na kuokoa muda na juhudi za mkulima.

Mkulima wa kiume anaendesha kifaa maalumu cha kilimo kinachorahisisha kazi shambani. Jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno kwa wakulima.

Mimea inakua kwa nguvu na afya ndani ya mifumo ya kisasa ya kilimo na hivyo kuhakikisha mavuno ya haraka na yenye ubora wa juu kwa kutumia teknolojia.

Kifaa maalumu cha kisasa kinapita taratibu katika shamba lililostawi vyema, ili kuchangia katika urahisi wa kulima na kuongeza ufanisi katika shughuli za kisasa.

Mimea inakuwa na kustawi vizuri ndani ya mifumo ya kisasa ya kilimo, hivyo kuhakikisha mavuno ya haraka na yenye ubora wa juu kwa kutumia teknolojia.

Mimea inakuwa kwa ustawi ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo, na hivyo kurahisisha upandaji na ukuaji wa mimea na kuongeza mavuno kwa ufanisi mkubwa.

Banda kubwa limejengewa kwa ustadi huku mifumo ya kisasa ya kilimo ikiwa imeshamiri na mimea iliyostawi vyema, hii husaidia kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mazao kupitia teknolojia ya kisasa.

Trekta kubwa limeunganishwa na kifaa cha kisasa cha kilimo kinachorahisisha kazi shambani jambo linalopunguza nguvu kazi na kuongeza mavuno mengi kwa wakulima.

Kifaa cha kisasa cha kilimo kinatumika shambani, kwa umwagiliaji na kudhibiti mazingira ya mimea. Hii huhakikisha mimea inakua kwa ustawi mzuri, bila kutegemea hali ya hewa pekee yake.

Trekta imeunganishwa na kifaa cha kisasa kinachosaidia kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo, na hivyo kufanya kazi ya kulima iwe rahisi haraka na kuongeza uzalishaji wa mazao,

Kifaa maalumu kinaotesha mimea kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa lililojengewa kwa ustadi, teknolojia hii huongeza ufanisi wa uzalishaji wa mimea.

Mimea imestawi vyema ndani ya kifaa maalumu cha kisasa cha kilimo, hii husaidia kuongeza tija ya uzalishaji na kupunguza gharama za kazi shambani.

Kifaa kimeunganishwa kwenye trekta, kikifanya kazi kwa kasi. Hii inasaidia kuongeza ufanisi na kupunguza gharama za kazi ya mikono.

Kifaa maalumu kipo ndani ya shamba lenye mimea iliyoanza kustawi vyema husaidia katika kazi za kilimo, hii inarahisisha kilimo na kuongeza ufanisi wa uzalishaji wa mimea.

Mimea inaota vizuri ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo, kifaa hiki kinahakikisha mimea inakuwa kwa haraka na kwa ubora wa hali ya juu hivyo kuongeza tija katika soko.

Mimea imestawi vyema ndani ya kifaa cha kisasa cha kilimo chenye mpangilio mzuri, hii inakuza uzalishaji wa mazao mengi kwa muda mfupi na hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo.

Trekta la rangi nyekundu linaanda shamba kwa ajili ya kilimo, jambo linaloongeza ufanisi na kupunguza kazi ngumu za mkulima, na hivyo kuongeza tija na mazao bora.

Mimea imeota vizuri ndani ya kifaa cha kilimo cha kisasa. Hii husaidia kuhakikisha ukuaji wa mimea kwa haraka na kwa ubora.

Kifaa cha kisasa, kinatumika shambani kuongeza ufanisi wa kazi, jambo linaloongeza tija ya kilimo, na hivyo kumpatia muda zaidi mkulima wa kufanya shughuli nyingine za maendeleo.

Bwawa kubwa limejaa maji safi na samaki wengi wakiogelea kwa uhuru, hii inachangia kuongezeka kwa tija na faida ya biashara ya ufugaji wa samaki.

Samaki wadogo wanaelea ndani ya bwawa lililopambwa vizuri. hii inachangia kuzalisha wa ajili ya kuzalisha samaki wenye afya na kuongeza uzalishaji wa lishe bora.

Maji yanatiririka kwa utulivu kati ya mawe yaliyopambwa vizuri huku mimea ikizunguka mto, hii huunda mazingira mazuri kwa samaki kustawi na kuongezeka kwa uzalishaji.

Bwawa kubwa lililojengewa kwa ustadi, limejaa maji safi na samaki wa aina mbalimbali, hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa samaki na kutoa chakula cha kutosha kwa jamii.

Maji yana tiririka kwa utulivu juu ya mawe yaliyo pangwa vizuri, huku mimea ikizunguka bwawa hilo hii huunda mazingira mazuri kwa samaki kustawi na kuongezeka kwa uzalishaji wake.

Samaki wadogo wenye rangi ang`avu wanaelea ndani ya chombo kilichojaa maji safi na mimea ya majini, hii huleta mazingira ya asili na kuwafanya samaki kustawi haraka na kuwa na afya bora.

Mazao mbalimbali na nafaka zimewekwa ndani ya magunia tofauti huku yakiwa yamepangwa mbele ya banda la duka, hii inaangazia kuwaongezea kipato wauzaji.

Maharage mengi yenye rangi tofauti tofauti yamewekwa kwenye vikapu kwa kuuzwa sokoni, na hivyo kuongeza kipato kwa wakulima na wafanyabiashara.

Magunia ya maharage na mazao mengineyo yamepangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka. Hii huwasaidia wateja kuona mazao kwa urahisi na hivyo kuongeza mauzo ya duka.

Watalii wengi wanazunguka katika eneo lenye milima na miti mingi, wakifurahia mandhari ya asili. Ziara hii inasaidia kuongeza uelewa na uhifadhi wa misitu na kuchangia maendeleo ya utalii wa kijani.

Mwaname mmoja amesimama kwenye kitalu cha miche ya miti, iliyopangwa kwa mistari mizuri, ili kuhakikisha upandaji wa miti kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, na kuongeza vyanzo vya hewa safi.

Mwanaume mmoja anachunguza mche wake uliostawi vyema ili kufuatilia mwenendo wake, hii husaidia kuhakikisha ukuaji mzuri wa miti na kulinda rasilimali za misitu.

Maji yanatiririka katika miamba ya mawe huku pembezoni kukiwa kuna vichaka vingi vya asili, hii huwavutia watu na watalii katika eneo hilo.

Miche imepangwa vizuri katika eneo la shule, tayari kwa kupandwa. Hii inawafundisha wanafunzi umuhimu wa utunzaji wa mazingira.

Migomba na maua imekua na kustawi katika eneo. Hii huboresha mandhari na kuongeza mvuto wa mazingira na hivyo mimea hiyo husaidia kuhifadhi hewa safi.

Wakulima wa kiume wanamwagilia mimea shambani kwa umakini mimea inapata maji yanayohitajika hivyo kwa kuwa vizuri na kuongeza tija ya shamba.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu, yaliyoandaliwa katika ustadi mkubwa, hii husaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyo stawi vizuri ndani ya mabomba maalumu iliyo andaliwa kwa ustadi mkubwa, nahivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea mbalimbali imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, ili kusaidia miche kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea imeota vizuri juu ya chombo maalumu kilicho jaa maji, hii husaidia mimea kustawi haraka na kuongeza uzalishaji bila kutumia udongo.

Mche midogo, inammea iliyostawi vyema, imepandwa ndani ya mabomba maalum ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Ili kusaidia miche kukuwa katika mazingira safi, na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyopandwa na kustawi vyema kwa mpangilio mzuri kwenye mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji ya virutubisho.

Bustani ya kisasa yenye mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na udhibiti mzuri wa maji yenye virutubisho.

Mizizi ya mimea imekuwa kwenye maji yenye virutubisho maalumu bila kutumia udongo, Njia hii huongeza ukuaji wa mimea kwa haraka na kupunguza matumizi ya maji ukilinganisha na kilimo cha kawaida.

Katika bustani ya kisasa mimea imepandwa kwa mpangilio mzuri kwenye mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na kuhurutubisha.

Katika bustani ya kisasa mimea imestawi ndani ya mabomba maalumu, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutushisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia mimea kukua vizuri katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji yenye virutubisho.

Miche midogo imepandwa ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo husaidia miche kukuwa katika mazingira safi na yenye uthibiti mzuri wa maji virutubishi.

Mizizi ya mimea inakuwa kwenye maji yenye virutubisho maalum bila kutumia udongo, njia hii huongeza ukuaji wa mimea kwa haraka na kupunguza matumizi ya maji ukilinganisha na kilimo cha kawaida.

Bustani ya kisasa, ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea midogo iliyopandwa ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa, imestawi vyema na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mwanamke mmoja amesimama katika bustani ya kisasa akichuma mimea, jambo linaloongeza upatikanaji wa chakula safi na bora.

Mimea imestawi vizuri, nje ya boksi lililounganishwa na mfumo wa mabomba ya maji. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, hivyo kuongeza uzalishaji.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya maboksi yaliyounganishwa na mfumo wa mabomba ya maji, mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji na hivyo kuongeza uzalishaji.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya maboksi yaliyounganishwa na mfumo wa mabomba ya maji. Mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, hivyo kuongeza uzalishaji.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia miche kukua katika mazingira safi na inamdhibiti mzuri wa maji na viutumishi.

Bustani ya kisasa yenye mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu ya plastiki, yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa na hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyo stawi vizuri ndani ya maboksi yaliyo unganishwa na mfumo wa mabomba ya maji, mfumo huu huwezesha mimea kupata virutubisho moja kwa moja kupitia maji, hivyo kuongeza uzalishaji.

Mimea imestawi vizuri ndani ya mabomba ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kupata virutubisho kwa wakati.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri, ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hii husaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Bustani ya kisasa ina mimea iliyostawi vizuri ndani ya mabomba maalumu yaliyoandaliwa kwa ustadi mkubwa. Hivyo kusaidia mimea kukua katika mazingira safi na yenye udhibiti mzuri wa maji na virutubisho.

Mimea imestawi vyema katika shamba kubwa ikiwa na majani yenye afya. Hii husaidia na kuchangia mavuno ya hali ya juu yanayoongeza thamani yao sokoni.

Nyanya zimepakiwa kwenye vyombo maalumu ndani ya kiwanda hii inarahisisha usindikaji wa nyanya na kuongeza thamani ya mazao na hivyo kuongeza kipato cha wakulima.

Banda limepambwa vizuri ili kurahisisha usimamizi wa chakula na maji kwa ng'ombe. Hii inasaidia kupunguza upotevu wa chakula na kuongeza ufanisi wa ufugaji shambani.

Shamba limejaa kabichi zilizokomaa kwa kiwango sawa. Hii husaidia ukuaji wa pamoja unaorahisisha uvunaji unaoongeza tija katika kilimo cha kibiashara.

Wafanyakazi waliovalia sare rasmi wako katika kiwanda wakipakia nyanya nyingi katika mifuko na vyombo maalumu, hii kusaidia na kuhakikisha mazao yanahifadhiwa kwa usalama ili kuongeza thamani yao sokoni.

Wakulima watatu wanavuna kabichi shambani kwa umakini. Hii inahakikisha makabichi yanavunwa kwa wakati unaofaa na hivyo kuongeza thamani ya mavuno sokoni.

Ng'ombe wengi wamepangwa wanakula kwa utaratibu ndani ya banda. Hii inasaidia na kuhakikisha kila ng'ombe anapata chakula cha kutosha ikichangia ukuaji mzuri na afya bora.

Mazingira ya kijani na yenye miti hutoa kivuli na hewa safi nje ya banda, hii inachangia ukuaji mzuri wa mazao na afya bora ya wanyama waliopo nje ya banda.

Makabichi mengi yamekomaa katika shamba lililopangiliwa kwa usahihi, hii inarahisisha mavuno kwa wingi n kuongeza tija kwa shamba. Na hivyo kuongeza faida ya kibiashara katika masoko.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda la kisasa, hivyo husaidia kudhibiti lishe na afya yao na kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa ufanisi.

Wakulima wanachunguza mimea iliyostawi vyema shambani. Hii inasaidia kubaini afya ya mimea na kuongeza ubora wa mazao na hiyo kuongeza uzalishaji.

Mimea ya kijani kibichi imepangiliwa kwa mpangilio mzuri na kustawi vyema ndani ya banda, hii inarahisisha utunzaji wa mimea na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Shamba kubwa la majani ya chai limepangwa vyema kwa mistari ya kuvutia, ili kuongeza ufanisi wa uvunaji na kupata mazao yenye ubora wa juu, na hivyo kuongeza uchumi na thamani ya zao hili sokoni.

Kuku wengi wamepangwa katika banda lililojengewa kwa ustadi, huku vifaa vya ufugaji wa kisasa vikiwa vimewekwa imara. Hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa nyama na maziwa sokoni.

Wafanyakazi waliovalia sare rasmi katika kiwanda wanapakia nyanya zilizovunwa kwenye vyombo maalumu. Hii hukakikisha nyanya zainahifadhiwa kwa usafi na ubora hadi kufika sokoni na hivyo kuwaongezea thamani yao sokoni.

Mkulima mmoja anaangalia mimea yake ndani ya shamba lenye mimea iliyostawi na kupangiliwa vyema. Hii inaangazia kuongeza thamani ya mazao sokoni na hivyo kumpatia kipato mkulima.

Mkulima mmoja anaangalia mimea iliyostawi vyema katika shamba lililopandwa kwa mpangilio mzuri; hii humsaidia kufatilia maendeleo ya mimea na kupanga hatua za kuboresha mavuno, na hivyo kuboresha kipato chake.

Makabichi yamekomaa vizuri, tayari kwa kuvunwa shambani. Hii inaangazia kutoa lishe bora na ni zao lenye thamani kubwa katika soko la kibiashara na hivyo kuwapatia kipato wakulima.

Trekta linaendeshwa na mkulima shambani, likisaidia katika kulima ardhi kwa haraka. Hii inapunguza nguvu kazi ya mikono na kuongeza tija ya uzalishaji.

Shamba kubwa linalimwa kwa ustadi kwa msaada wa trekta la kisasa, hii hurahisishia maandalizi ya upandaji na kuongeza uzalishaji wa mazao.

Uyoga mwingi umeanza kuota katika eneo la kilimo, uyoga unaozalishwa kwa wingi unaweza kuuzwa kwa faida na kuongeza kipato cha wakulima.

Wakulima wakike wanashirikiana kwa pamoja kuchuma majani ya chai kwa uangalifu na kuyaweka katika matenga yao. Hii inasaidia kupata malighafi bora kwa viwanda vya chai na kurahisisha ukusanyaji na usafirishaji wa mazao kwenda viwandani.

Bustani ya kisasa, ina mimea iliyostawi vyema ndani ya mabomba maalumu ya plastiki yaliyoandaliwa kwa ustadi. Hii husaidia mimea kukua kwa afya na kupata virutubisho bora zaidi.

Maji mengi yamejaa katika matuta yenye mimea iliyoanza kustawi. Hii husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Mfumo wa mabomba mawili yanaunganishwa na kusambaza maji shambani, hii hakikisha mimea yote inapata maji kwa usawa na hivyo kuongeza uzalishaji shambani.

Bomba refu limewekwa shambani ili kusambaza maji kwenye mimea kwa usawa, hii inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha kwa ukuaji bora.

Ndani ya shamba kubwa mabomba mengi yamepangwa kwa mpangilio mzuri huku yakitoa maji katika mimea iliyostawi, hii husaidia mimea kuwa na unyevu unyevu na hivyo kuongeza mazao mengi.

Maji mengi yamejaa katika matuta yaliyopangwa vyema shambani. Hii huhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuongeza uzalishaji wa mazao mengi.

Bomba kubwa lililowekwa shambani linatoa maji kwa wingi yakinyunyizia mimea sawa sawa, ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuongeza mavuno mengi.

Mabomba mengi yaliyopangwa shambani yanatoa maji kwa wingi yakinyunyuzia mimea sawaswa, hii husaidia kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuongeza mavuno.

Mabomba mengi yamepangwa shambani huku yakimwaga maji mengi yakunyunyizia mimea sawa sawa. Hii husaidia kuhakikisha mimea inapata Maji ya kutosha na kuongeza mavuno.

Mabomba yamepangwa kwa ustadi katika shamba lililojaa mimea iliyostawi vyema. Hii huakikisha maji yanagawika sawa sawa na kusaidia mimea kukua vizuri.

Mimea imeanza kuota vizuri ndani ya banda kubwa lililopandwa kwa mfumo wa umwagiliaji, hii inahakikisha maji yanawafikia mimea vyema na kuongeza ukuaji na mavuno bora.

Bomba kubwa lililowekwa imara shambani linatoa maji kwa wingi yakinyunyizia mimea sawasawa, ili kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kuongeza mavuno kwa wingi.

Mimea imeota vizuri katika shamba lenye rutuba na mabomba ya maji yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Hii inahakikisha upatikanaji wa maji kwa mimea na kuongeza uzalishaji wa kilimo.

Mabomba ya maji yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri, katika shamba yanatiririsha maji kwa wengi kwenye mimea iliyoanza kustawi. Jambo linaloongeza ukuaji wa mimea na hivyo kupata mazao bora.

Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba moja kwa moja kwenda shambani. Hii inahakikisha mimea inapata maji ya kutosha na kustawi vizuri.

Milima imefunikwa na majani na miti mingi yenye afya, hii huchangia kuhifadhi mazingira na kuongeza mvuto wa kiasili wa eneo hilo.

Mlima umefunikwa na theluji huku miti mingi imechanua na majani mengi ukionekana kando yake. Mandhari hii hutoa mvuto wa kiasili na nafasi ya utalii wa kimazingira ikichangia maendeleo ya eneo hilo.

Milima imefunikwa na theluji safi ukitoa mandhari ya kuvutia kwenye eneo kubwa, mandhari hii husaidia katika utalii na kutoa fursa ya kupunzika na kuunda picha za kiasili.

Milima imefunikwa na theruji nyeupe katika eneo la kuvutia, hii inapendezesha mandhari na kuvutia watalii wengi.

Milima mirefu imezunguukwa na miti mingi huku ikiunda mandhari yakupendeza na ya kuvutia machoni, hii huongeza fursa za utalii na mapato ya kijamii.

Eneo lenye majani mengi na miti inatoa hewa safi na mandhari ya kupendeza ili kuboresha ubora wa hewa na kutoa sehemu ya mapumziko kwa watu na wanyama.

Mazingira ya hali ya hewa ya kitropoki yenye mandhari nzuri na mto mrefu wenye maji yanayotiririka polepole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Katika eneo kubwa, majani mengi na miti inatoa hewa safi na mandhari ya kupendeza ili kuboresha ubora wake na kutoa sehemu ya mapumziko kwa watu na wanyama.

Eneo kubwa lina majani mengi na miti mingi inayotoa hewa safi na mandhari ya kupendeza, ili kuboresha ubora wa hewa na kutoa sehemu ya mapumziko kwa watu na wanyama.

Eneo kubwa lina majani mengi na miti mingi linalotoa hewa safi na mandhari ya kupendeza, ili kuboresha ubora wake na kutoa sehemu ya mapumziko kwa watu na wanyama.

Eneo kubwa lina mashamba yaliyopangiliwa vizuri na miti iliyochanua, hii hutoa mandhari ya kuvutia katika sekta ya utalii.

Katika eneo kubwa, majani mengi na miti mingi imetanda huku ikitoa na kuvutia mandhari ya asili. Hii husaidia kuhifadhi mazingira na kuongeza urembo wa eneo hilo.

Mazingira ya hali ya hewa ya Kitropiki yenye mandhari nzuri ya mto mrefu wenye maji yanayotiririka pole pole, huku pembeni yake kukiwa na miti mirefu kwa mifupi pamoja na vichaka vingi vya kijani kibichi.

Barabara ndogo inapita katikati ya miti na kuelekea milimani, hii inaonyesha uzuri wa mazingira ya asilia na vivutio vya kitalii.

Eneo limejaa miti iliyochanua na majani mengi. Hii inachangia uzuri wa mandhari na kutoa hewa safi na hivyo kuvutia watalii wengi.

Pundamilia na twiga wamekusanyika katika eneo lenye mti iliyochanua na majani mengi, mandhari hii huongeza mvuto wa kitalii na kuhifadhi mazingira ya asilia.

Eneo lina bwawa lililozungukwa na majani mengi, pamoja na njia za vumbi. Hii inavutia watalii na kusaidia uhifadhi wa mazingira.

Katika eneo kubwa miti mingi imechanua katika anga ya kupendeza, hii huleta mandhari ya asili yanayovutia watalii wengi.

Miti imeota vizuri katika eneo lenye milima yenye mandhari ya kuvutia, hii inachangia uzuri wa mandari na kutoa hewa safi na kuvutia watalii.

Mto mzuri unatiririka katikati ya misitu minene iliyojaa miti yenye rangi ya kijani kibichi, mandhari hii huleta utulivu na mvuto wa kiasili kwa wenyeji na watalii.

Mlima mrefu una mteremko wa kijani na mawingu yakizunguka kilele chake. Hii husaidia kuongeza mvuto wa kitalii na kuvutia wageni wengi katika eneo hilo.

Vichaka vimejaa miti iliyochanua ikionyesha mandhari ya asili yenye uhai, hii inaboresha uzuri wa mazingira na kutoa kivuli kwa wanyama na binadamu.

Eneo kubwa lina majani mengi lililozungukwa na milima yenye madhari mazuri. Hii inatoa mazingira mazuri na utulivu na pia kuvutia watalii wengi.

Miti imechanua inapanua mandhari ya barabara ya vumbi, jambo linalofanya eneo hilo kuwa na mvuto wa asili.

Wakulima waliovalia vifaa vya kujikinga wanavuna asali kwa pamoja katika mizinga ya nyuki, hii husaidia kuongeza uzalishaji wa asali safi na kuongeza kipato cha wakulima.

Mizinga ya nyuki imewekwa kwa imara ndani ya shamba kubwa, jambo linalowezesha uzalishaji wa asali wenye ubora wa hali ya juu na hivyo kumuongezea kipato mfugaji.

Mbuzi anakula majani ndani ya banda lake, jambo linalosaidia kuongeza afya na ukuaji wake na hivyo huumpa mfugaji uhakika wa ongezeko la maziwa na nyama bora.

Kuku wengi wa kisasa wamekusanyika ndani ya banda wakila na kunywa kwa pamoja, hii inasaidia kuku kukua kwa haraka na kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai.

Mwanaume wa makamo analisha bata wake waliomzunguka kwa utulivu, hii inasaidia kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama yenye ubora wa hali ya juu.

Wafugaji wawili wamesimama katika banda lenye kuku wengi huku wakiwapatia chakula, hii uhakikisha kuku wanakua kwa afya na kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa ajili ya soko.

Wafugaji wawili wapo ndani ya banda lenye kuku wengi, na vifaa vya kisasa vya ufugaji; hii husaidia kuongeza uzalishaji wa mayai na nyama kwa ufanisi.

Kuku wengi wapo ndani ya banda lenye vifaa vya kisasa vya ufugaji, vifaa vya kisasa vinasaidia kudhibiti afya ya kuku na kuongeza uzalishaji wa mayai.

Kuku wengi wanazunguka ndani ya banda lenye vifaa vya ufugaji, jambo linaloongeza uzalishaji wa mayai na nyama, na kuongeza kipato kwa wafugaji.

Kuku wengi wa kisasa wamepangwa ndani ya mabanda yaliyojengewa kwa ustadi, jambo linaloongeza uzalishaji wa mayai na nyama nyingi na hivyo kumuongezea kipato mfugaji.

Mimea imeota vizuri ndani ya shamba kubwa lililopandwa mbegu bora hii inaleta matarajio mazuri ya mavuno mengi na yenye ubora wa hali ya juu.

Duka limejaa magunia ya nafaka na maharage likiwa na alama na aina ya ubora wa mbegu. Hii inarahisisha upatikanaji wa mbegu bora na kuokoa muda wa wateja.

Magunia mengi yaliyojaa maharage na nafaka yamepangwa kwa utaratibu, hii huwasaidia wakulima kuhifadhi mbegu bora kwa usalama na kurahisisha wa upandaji wa baadaye.

Kifungashio cha mbegu kina picha ya mimea na maandishi yanayosomeka kampuni ya "easeed", kinahakikisha ubora wa mbegu jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Mimea imestawi vizuri katika shamba lenye rutuba, huku ikiangazia mbegu bora zilizopandwa na hivyo kuhakikisha mavuno mazuri na kuongezeka kwa uzalishaji wa chakula.

Mimea imeanza kuota na kustawi nje ya udongo shambani. Hii inahakikisha mbegu zinakua vizuri na mavuno ya baadaye ni ya ubora.

Vifungashio mbalimbali za mbegu zimepangwa katika rafu ndani ya duka. Hii huwarahisishia wateja kupata bidhaa hizo kwa urahisi na kwa haraka.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vimewekwa juu ya meza ya mbao, hii hurahisisha upatikanaji wa mbegu bora kwa wakulima kwa urahisi.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mimea na maandishi ya kampuni ya "Simlaw Seeds" inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Mimea imeanza kuota na kustawi vizuri nje ya udongo wenye rutuba. Hii inahakikisha mbegu zinakua vizuri na mavuno ya baadaye ni bora na hivyo kuongeza kipato chao.

Mimea midogo imeanza kukua vizuri katika banda lililojengewa kwa ustadi, hii husaidia kuongeza uwezekano wa kupata mavuno bora na ya kutosha hivyo kupata mbegu zenye ubora wa juu kwa ajili ya kilimo.

Miche imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa lililojengewa kwa ustadi mkubwa, hii inahakikisha miche inakua kwa afya na kutoa mazao bora.

Mimea imekua vizuri katika shamba lenye rutuba, ikiangazia mbegu zilizopandwa kwa uangalifu na hivyo kuhakikisha mavuno yaliyo na kuongeza ubora wa mazao.

Vifungashio mbalimbali vimewekwa katika rafu huku bei zao zikionekana kwa uwazi. Hii huwasaidia wakulima kupata kwa urahisi bidhaa za mbegu zinazohitajika.

Kifungashio cha mbegu kina picha ya mimea imetengenezwa na kampuni ya "royal seed". Kifungashio hiki husaidia wakulima kuchagua mbegu bora na kuongeza mavuno.

Kifungashio cha mbegu kinapicha ya kabichi na maandishi ya kampuni ya ¨simlaw seed¨ inahakikisha ubora wa mbegu, jambo linaloongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo hiki.

Vifungashio vingi vya mbegu vimewekwa juu ya meza ya mbao, hii huwarahisishia wakulima kuchagua mbegu bora kwa ajili ya kilimo wanachohitaji.

Vifungashio vya mbegu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu la duka kubwa. Hii inarahisisha wateja kupata mbegu wanazohitaji kwa haraka na kwa urahisi.

kifungashio cha mbegu kimechorwa picha ya mimea na kimeandaliwa na kampuni ya “simlaw seed”, hii inasaidia wakulima kupata mbegu bora na zenye uhakika.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mimea kimeandaliwa na kampuni ya 'Simlaw seed', hili huhakikisha mbegu zinabaki salama salama na zinadumu kwa muda mrefu; na hivyo kuwarahisishia wakulima kupata mbegu bora na kuongezea tija katika kilimo.

Mimea imeanza kuota nje ya miche iliyopangilia vizuri katika shamba, mimea kupangilia vizuri kunarahisisha ukuaji thabiti na kuongeza tija ya kilimo.

Miche mingi imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya banda kubwa, hii inarahisisha ukuaji mkuu wake na kuongeza tija ya kilimo na kupunguza upotevu wa mbegu.

Kifungashio cha mbegu kimeandaliwa na kampuni ya EASEED, kifungashio hiki kinahakikisha mbegu zinabaki salama na zinadumu kwa muda mrefu na hivyo kuwarahisishia wakulima kupata mbegu bora na kuongeza tija katika kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichochorwa picha ya kabichi, kimetengenezwa na kampuni ya EA SEED, hii inasaidia wakulima kupata mbegu bora na zenye uhakika.

Magunia yamejazwa maharage ya rangi tofautitofauti, huku yamepangwa kwa mpangilio ndani ya duka ikionyesha bei zake, wateja wanaona bei kwa uwazi hivyo kurahisisha uamuzi ya kununua na kuongeza mauzo.

Mimea imestawi ndani ya vyombo vilivyopangwa vizuri shambani; hii inarahisisha utuzanji wa miche na kuhakikisha ukuaji bora na hivyo kuwawezesha wakulima kupata miche ya kupandikiza kwa urahisi.

Kifungashio chenye picha ya tikiti maji na maandishi ya maelezo, inayowawezesha wakulima kupata taarifa sahihi za mbegu, jambo linaloongeza uelewa wa kilimo kwa wakulima ili kupata mazao bora.

Kifungashio cha mbegu chenye picha ya mimea na maandishi ya kampuni ya 'EASEED' kinahakikisha ubora wa mbegu, jambo linalo ongeza mavuno na kuleta tija katika kilimo.

Wakulima wanasubiria kupimiwa mbegu kwa uangalifu na wataalamu, hii inahakikisha mbegu zinachaguliwa vizuri hivyo kuongeza mavuno bora na tija shambani.

Mabanda ya mbao yametengenezwa kwa ustadi, na yamepangiliwa thabiti katika eneo la nje. Hii inasaidia na kurahisisha utunzaji wa wanyama na kuzuia kusambaa kwa magonjwa.

Mbwa ametulia ndani ya banda lake la mbao lililojengewa kwa ustadi jambo linalompa hifadhi salama dhidi ya hali ya hewa.

Mwanaume mmoja anamsafisha mbwa kwa kumkata manyoya yake, jambo linalosaidia kudumisha usafi na afya yake, na hivyo kumsaidia mnyama kukua vizuri na kwa afya njema.

Mbwa wengi wamepumzika nje ya eneo kubwa, ili kuwapa nafasi ya kupata hewa safi na kuwawezesha wanyama hao kuwa na afya bora na nguvu za mwili.

Katika hifadhi ya wanyama swala anakula majani, huku akijilinda na wanyama wengine; chakula hiki kinahakikisha swala anapata virutubisho muhimu kwa ukuaji na uhai wake.

Twiga amesimama kwa utulivu katikati ya miti mingi iliyochanua yenye majani mengi. Hii inalinda makazi ya wanyama na kuimarisha mfumo wa ikolojia na kusaidia ustawi wao.

Nyani anakula matunda pori kwa furaha, huku ameketi juu ya jiwe, hii inasaidia nyani kupata lishe bora na kuendeleza afya yake.

Mtalii wakiume amemshika twiga kwa upendo, hii inakuza uelewa wa wanyama pori na kusaidia katika kuhamasisha utalii endelevu na hifadhi ya wanyama pori.

Nyani mwenye rangi tofauti amekaa na kutulia kwa utulivu huku akiangalia mandhari anayoizunguka, hii inaangazia upendo wa wanyama pori na mazingira asilia.

Tembo anapewa dawa kwa makini na mkulima. Hii inasaidia kudhibiti magonjwa na kulinda wanyama pori na hivyo kuzuia maambukizi ya magonjwa mbalimbali.

Ndege mkubwa amesimama juu ya tawi la mti. Hii hutoa fursa ya kuangalia wanyama pori kwa usalama na kujifunza kuhusu mazingira yao kwa ujumla.

Tembo anajipulizia udongo mwilini huku wataalamu walio valia sare rasmi wakifatiloa tabia yake. Hii huongeza uelewa wa wataalamu kuhusu afya na maisha ya tembo porini.

Twiga amesimama kwa utulivu akizungukwa na miti mingi, iliyochanua hii inahimiza utafiti wa tabia za wanyamapori kwa usalama na hivyo kuboresha uhifadhi wa misitu na viumbe vyake.

Nyani ameketi juu ya jiwe akitazama mazingira, jambo linaloonyesha umuhimu wa uhifadhi wa wanyamapori. Na hivyo watalii wengi kuongezeka katika eneo hilo.

Twiga amesimama kwa utulivu ndani ya uzio, jambo linalosaidia wataalamu kumlinda dhidi ya hatari na kuongeza vivutio vya utalii na kukuza uchumi wa taifa.

Nyoka mkubwa amelala juu ya majani kavu katika eneo la wazi, hii husaidia kudhibiti wingi wa wadudu na viumbe wadogo shambani.

Tembo anasogea taratibu huku watalii wakishangaa, jambo ambalo linaongeza uelewa wao kuhusu wanyamapori.